Picha inaonyesha mlango wa duka la nguo, ukiwa na madirisha makubwa ya gilasi yanayoonyesa mavazi mbalimbali yaliyopangwa kwenye rack ndani. Mavazi mengi yanapatikana ikiwemo gauni ya njano iliyowekwa kwenye mannequin , sakafu ndani ya nje ya duka ni marumaru au vigae. Juu ya mlango, Bango la manjano linaonekana. Duka linaonekana kuwa limepangwa vizuri na la kisasa.

Eneo hili linaonekana kama duka la nguo au vitambaa, lenye rafu nyingi za rangi ya blue zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna rundo la vitambaa venye maua na michoro tofauti. Pamoja na bidhaa zilizofungashwa, zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Baadhi ya vitu vinaonekana kuwa shuka, nguo, au bidhaa nyingine za nguo.

Katika duka la rejareja kuna raki iliyojaa vifaa kama kofia, mikoba na shanga. Kila bidhaa imepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na kuna kadi za bei karibu na baadhi ya vitu. Taa za dari zinaangazia bidhaa vizuri.

Hapa kuna duka la nguo la kisasa lenye safu ndefu za nguo zenye rangi mbalimbali zilizotundikwa kwenye reki za chuma. Nguo za wanawake zikiwemo blausi, fulana na magauni zinaonekana zikionyeshwa. Taa nyingi za dari zinaangaza vizuri chumba na sakafu ni nyeupe na safi. Picha za mitindo zimetundikwa kwenye ukuta zikiongeza mvuto wa duka. Inaonekana kama duka kubwa la rejareja au boutique ya nguo.

Picha inaonyesha hoodie ya rangi ya beige ikiwa imeninginia kwenye kishikio cha nguo dukani inakofia na mfuko mkubwa mbele na label inayoonekana juu.

Duka la nguo lililotengenezwa likiwa na aina mbalimbali za mashati na jaketi limepangwa kwa uwangalifu kwenye reki. Kofia za mitindo tofauti zimewekwa juu ya rafu zikiongeza mvuto. Rangi zinazong'aa zinapamba ukuta wa nyuma, zikifanya mahali hapo kuvutia na kupendeza. Dirisha kubwa inaonyesha barabara yenye magari nje.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa sidiria na nguo za ndani za wanawake zikiwa zimetundikwa kwenye rafu za duka. Kuna aina mbalimbali za rangi na mitindo zikiwemo: nyekundu iliyokoza, kijivu, na rangi ya ngozi, nyingi zikiwa na rangi ya mapambo. Bidhaa zimepangwa vizuri huku baadhi zikiwa zimefungwa kwa seti. Taa zinaangaza bidhaa zikionyesha kuwa hii ni sehemu ya duka la nguo za ndani au duka kubwa.

Hapa kuna duka kubwa la nguo na viatu likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwa uangalifu. Katikati ya duka kuna rundo la masanduku ya viatu ya rangi ya kijai kibichi yaliyopangwa kwa umbo la piramidi na juu yake kuna viatu. Nguo zimetandikwa na kukunjwa kwenye rafu na meza mbalimbali. Taa nyingi kutoka dari, zinaangazia vizuri duka na kuunda mazingira anga'vu. Kwa umbali, wateja wachache wanaonekana wakichunguza bidhaa. Hii inaonekana kuwa duka la kisasa la nguo na viatu.

Hawa ni watu wawili, mwanaume na mwanamke wakitembea ndani ya jumba la kuuzia magari. Wanazungumza huku wakitazama magari yaliyopangwa kwa utaratibu tofauti, likiwemo gari jekundu lililo mbele yao, na gari la blue upande wa kushoto. Mwanga mwingi wa asili unaingia, kupitia madirisha makubwa ya kioo kuashiria sehemu safi ya kisasa.

Hili ni eneo kubwa la maegesho ya magari. Magari mengi yamepangwa kwa mstari katika saafu mbali mbali. Hali ya anga inaonekana kuwa na mawingu na mvua kidogo imenyesha kwani ardhi inaonekana kuwa na unyevu unyevu. Mandhari ya nyuma ina miti isiyo na majani mengi, ikionyesha kuwa huenda ni msimu wa baridi au kipindi cha mpito. Eneo hili linaonekana kuwa la mauzo ya magari ya kifahari

Gari nyeupe la mzigo lenye milango miwili limeegeshwa katikati ya eneo chini ya paa refu lenye umbo la duara. Jengo la kisasa lenye kuta za kijivu na milia nyekundu, nyeusi na kijani inaonekana kwa nyuma. Dirisha za gari zinaagiza na kuna kifaa cha chuma kilichoambatanishwa mbele ya gari.

Picha inaonyesha sehemu ya ndani ya gari nyekundu likionekana limearibika au liko katika mchakato wa ukarabati. Sakafu ya gari imefunuliwa na sehemu nyingi za viti zimeondolewa isipokuwa kiti kimoja cha dereva chenye rangi nyekundu na nyeusi. Mlango wa mbele wa abiria umefunguliwa wazi na mtu anaonekana amesimama karibu na gari hilo akiangalia ndani.

Viti vya mbele vya gari vinaonekana vikiwa safi na vimepangika vizuri. Kioo cha mbele kinaangaza mwangaza wa jua na mapambo ya mbao kwenye dashboard na milango inatoa mwonekano wa kifahari. Mlango wa dereva uko wazi ukifichua sehemu ya ndani yenye nafasi na mpangilio wa kisasa.

Ndani ya gari kubwa, viti vya abiria vilivyotandazwa viko tayari kwa safari. Viti vya nyuma vimejishusha chini, vikifanya nafasi kubwa ya mizingo au kuketi kwa starehe. Madirisha ya gari yanaonekana wazi, yakionyesha mandhari ya nje yenye miti na njia ya ardhi. Sehemu ya mbele ya gari, ikiwa na usukani na viti vya dereva, inaonekana hafifu kwa umbali.

Gari aina ya Van lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la mawe madogo au changarawe. Lina madirisha meusi na reams za magurudumu zenye rangi ya shaba. Mbele yake kuna bumber nyeusi na taa zenye kung'aa. Nyuma ya gari kuna miti mirefu na angaya bluu yenye mawingu meupe.

Mandhali inaonyesha ndani ya kiwanda kikubwa ambapo miili kadhaa ya mabasi yao training ndogo inajengwa. Miili mingi ni ya rangi ya chungwa, na moja katikati ina rangi nyeupe, ikiwa bado haijakamilika. Yote imepangwa katika mstari kwenye reli, nadhari ya kiwanda ina miundo ya chuma na madirisha ya kuingiza mwanga. Inaonekana ni eneo la utengenezaji au mkusanyiko wa magari.

Wanaume wawili wanashikana mikono kwenye meza wakiwa na nyuso zenye furaha na kuridhika. MMoja wao mwenye asili ya kiasia amevalia shati la bluu na anaonekana kama mtoa huduma au muuzaji huku akiwa na karatasi na kalamu mbele yake. Mwanaume mwingine mwenye asili ya kiafrika amevalia shati la mstari na anashikana mkono naye kwa nguvu. Karibu nao kuna mwanamke anaonekana ameshikilia mtoto na nyuma yao kuna magari mapya yanayoonekana.

Hapa kuna gari la kisasa la rangi ya blue fedha, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ndefu. Madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi, yakionyesha giza ndani. Magurudumu yake yana muundo wa kuvutia. Nyuma ya gari hili, kuna magari mengine yaliyoegezwa na safu ya miti mirefu yenye majani membamba. Anga linaonekana kuwa wazi na kuna mwanga wa jua, unaopendekeza hali nzuri ya hewa. Inaonekana kama eneo la maegesho nje, labda karibu na eneo la kijani kibichi.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia ameketi kwenye kiti cha udereva ndani ya gari akionekana kufurahia na kutabasamu kwa upana. Mikono yake imeshika usukani wa gari. Kupitia dirisha la dereva, mwanaume mwenye miwani na suti anaonekana akimwangalia mwanamke huyo kwa tabasamu na anashikilia kitu kinachofanana na ufunguo au simu. Inaonekana kama hali ya kuuza gari au kukabidhi gari jipya.

Hii ni picha ya gari la rangi ya fedha linaonekana kuwa sedan likiwa limeegeshwa nje gari lina sahani ya leseni ya kenya nyuma ya gari kuna jengo na sehemu ya maegesho yenye vigae.

Hapa kuna mzee mwenye nywele nyeupe na miwani akiwa amevalia shati la blue akionyesha kitu kwa wanandoa wachanga. Mwanamume mchanga amevalia shati la miraba na jeans na mwanamke amevalia koti la blue denim. Wote watatu wanasimama karibu na gari jipya ambalo kofia imefunguliwa kuashiria kuwa mzee huyu anaeleza kuonyeshwa injini au sehemu zingine za gari.

Mwanaume mwenye ndevu na masharabu, akiwa amevaa koti jeusi na shati la rangi nyepesi, anachunguza kwa makini sehemu ya nyuma ya gari jeusi akiguza taa yake ya nyuma. Anaonekana kuwa katika chumba cha maonyesho ya magari au karakana, na anaonyesha tabasamu ndogo.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likiashiria kura ya maegesho ya nje. Gari jeusi liko karibu na upande wa kulia huku magari mengine meupe na ya kijivu yakiwa yameegeshwa nyuma yake. Gari moja aina ya isuzu lina sanduku jeusi kubwa nyuma. Nyuma ya magari miti na vichaka vimefunika mandhari.

Onyesho hili linaonyesha mikono miwili ikipeana salamu ya kutikisa ikionyesha makubaliano au biashara. Mtu mmoja amevaa shati la rangi nyepesi huku mwingine amevaa suti ya bluu na tai. Juu ya mikono inayopeana mtu aliyevaa suti anashikilia funguo za gari akionyesha kuwa hii ni makabidhiano au ununuzi wa gari. Nyuma kuna magari yaliyofifia yakisisitiza muktadha wa mauzo ya magari.

Hapa kuna gari la aina ya SUV linaloonekana kama Subaru outback likiwa limeegeshwa nje. Rangi yake ni kijivu giza na linaonekana liko katika hali nzuri. Limeegeshwa kwenye eneo la udongo na changarawe na nyuma yake kuna majengo na magari mengine yaliyoegeshwa. Inaonekana kama ni eneo la maegesho au uwanja wa kuuza magari. Anga linaonekana kuwa la wazi na kuna mwanga wakutosha.

Duka ndogo la rejareja linaonekana likiwa limejaa bidhaa za ufundi na mapambo. Shanga nyingi nyeupe zimening'inia mbele zikiwa zimetanda juu ya meza ndefu. Mifuko na vikapa vya rangi mbalimbali, vimwekwa juu ya meza na kuning'inia kwenye ukuta. Sakafu inaonekana kuwa na matope kidogo, ikiashiria kuwa hili linaweza kuwa duka la nje.

Umati wa watu umejikusanya kwenye soko la wazi lenye shughuli nyingi. Bidhaa mbalimbali za ufundi zikiwemo sanamu za mbao, ngoma na vitu vingine vya kitamaduni zimetandazwa kwenye blanketi za rangi ya chungwa chini. Mwavuli mkubwa mwekundu unatoa kivuli, kwa umbali vibanda vingine vinavyouza nguo na bidhaa nyingine vinaonekana vikionyesha utofauti wa biashara sokoni.

Mandhari inaonyesha soko kubwa lenye shughuli nyingi, lililojaa umati wa watu wengi, wanabiashara na wanunuzi wamekusanyika na bidhaa mbalimbali zimepangwa chini yao kwenye meza. Kuna miundo mikubwa yenye paa za bati zinazotoa kivuli. Jua linaonekana likiwa upande wa kulia, likiongeza mwangaza kwenye umati. Eneo lote linaonekana kuwa limejaa maisha na biashara.

Mandhari inaonyesha mkusanyiko mkubwa wa mboga na matunda safi sokoni. Kuna mananasi mengi, matango ya kijani, bilinganya, pilipili hoho na manjano na kijani. Pia kuna kikapu kikubwa kilichojaa tangawizi na chombo chenye mimea ya kijani. Mfuko wa zambarau uliojaa maharage ya kijani unaonekana chini karibu na ndimu. Inaonekana ni eneo lenye bidhaa nyingi za kilimo.

Orodha kubwa ya mapambo na vitu vya ufundi vimetandazwa kwenye meza. Kuna shanga za aina mbalimbali, mikuki na mikufu yenye rangi nyingi na miundo tofauti. Baadhi ya vitu vimepangwa kwenye meza huku vingine zikining'inia. Chini ya meza kuna nguo za rangi ya blue na kijani, na mandhari inaonyesha sehemu ya soko au duka la ufundi.

Rundo la ndizi lililokomaa limepangwa juu ya kitambaa cha kijivu. Ndizi hizo zina rangi ya manjano iliokoloea na zimepangwa katika mikungu mbalimbali zikionyesha wingi na utayari wa kuliwa, zinaonekana kuwa safi na zenye afya.

Katika soko lenye shughuli nyingi, wauzaji na wanafunzi wanahusiana moja kwa moja, huku matunda ya aina tofauti yakiwa yamepangwa kwa rangi ya mpangilio wa kuvutia. Ndizi zimetundikwa juu na chini kuna matunda kama maembe, maparachichi na machungwa, yakionyesha wingi na utofauti wa mazao ya kilimo.

Rundo ya matikitiki maji yakiwa na mstari ya kijani kibichi iliyokolea na isiyokolea inaonekana, baadhi yao yana alama ndogo. Upande wa kushoto wa picha kuna matunda mengi machache ikiwemo chungwa na kwa umbali kulia kuna matunda mengine ya kijani. Matikitiki yamepangwa juu ya kila moja, yakionyesha kuwa yameekwa kwenye soko au duka la matunda.

Soko la mboga linaonekana, likiwa limejaa aina mbalimbali za bidhaa mpya. Nyanya nyekundu zimetengeneza muundo kubwa zikiwa zimekusanyika karibu na vitunguu vyeupe na pilipilihoho za kijani kibichi. Karoti safi zimepangwa kwa uwangalifu mbele. Nyuma, nguo zenye rangi mbalimbali zimening'inia zikionyesha shughuli ya biashara.

Hapa kuna soko la wazi au duka la nguo, lenye nguo nyingi zilizoning'inia na kupangwa kwenye meza. Hoody na T-shirts za rangi mbalimbali zimetundikwa na kuonyeshwa na kuna mabango yanayoonyesha ofa maalumu na bei kama vile, special offer three hundred na jamper two thousand . Nguo zingine, zilizokunjwa zimepangwa vizuri kwenye meza za mbao, balbu za taa zimening'inia zikitoa mwanga mdogo kwenye eneo hilo.

Mandhari inaonyesha ukuta wa mawe, ya rangi ya kijivu, na madirisha yenye vyuma, katikati, kuna lango kubwa jeusi la chuma, lililopambwa kwa michoro, katikati ya lango, kuna bango jeupe lenye maandishi. Upande wa kulia wa bango, kuna eneo lenye nyasi, na udongo, inaonekana kama lango la kuingia kwenye mali fulani.

Shamba tupu lenye udongo mweusi na nyasi kavu, linaonekana mbele, Nyuma ya shamba kuna majengo kadhaa, baadhi yakiwa yamejengwa kwa matofali ya kijivu na mengine yakiwa yamepakwa rangi ya machungwa na kijivu. Juu ya majengo anga linaonekana wazi, lina bluu tele na mawingu machache meupe. Inaonekana ni eneo la maendeleo au ujenzi.

Jengo refu jipya lenye ghorofa kadhaa likiwa na kuta nyeupe na matofali meupe, limepambwa kwa madirisha meusi na balconies . Nguzo za simu zenye nyaya zimepangwa kwa usawa mbele ya jengo. Kwa mbali mawingu meupe yanaenea kwenye anga la buluu yakionyesha hali ya hewa zuri. Upande wa kulia jengo jingine linaonekana likiwa limejengwa kwa matofali.

Jengo refu la ghorofa linaonekana chini ya anga ya bluu yenye mawingu meupe, lina ghorofa kadhaa zenye maduka katika sehemu ya chini, baadhi yakiwa na mabango ya Shop to Let na Summer Salon . Sehemu ya juu ina balconies na madirisha na jina M4 Apartments linaonekana juu ya jengo hilo. Rangi za jengo ni kama kahawia isiyokolea na zambarau nyeusi.

Majengo yanatokeza angani buluu isiyokuwa na mawingu mengi. Katikati kuna jengo refu la ghorofa likiwa na kuta za kahawia na nyekundu na ngazi ya nje iliyozunguka. Mbele ya jengo hilo kuna uzio mrefu wa mabati unaoficha eneo la ujenzi au gala ambapo nguzo za mbao zimewekwa chini ya paa la muda. Waya ya umeme inaonekana kuvuka anga juu.

Katika anga la buluu lililowazi. Jengo refu la ghorofa linaendelewa kujengwa likiwa na krini kubwa ya njano juu yake. Miti ya kijani inaonekana mbele na waya za umeme zinavuka angani. Jengo linaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ujenzi wa miundo.

Hapa kuna jumba kubwa la kisasa ambalo linaonekana liko katika hatua mwisho ya ujenzi au limekamilika hivi karibuni. Lina paa la vigae vya rangi ya udongo, kuta za rangi ya kijivu na sehemu ya rangi ya waridi. Ngazi pana, rangi ya waridhi na matusi ya chuma yanayoongoza hadi milango mkuu. Dirisha nyingine zimewekwa na moja ya chini imesimama wima. Eneo la nje lina nyasi iliyokatwa vizuri.

Bango kubwa la biashara inaonyesha jengo la ghorofa nyingi likitangaza Highway Heights with money , inalenga nafasi za ofisi za grade A zenye huduma za kisasa, linatoa kwa ajili ya kuuza au kukodisha. Juu kulia duara nyekundu inasema ready for occupation . Juu ya bango hilo kuna waya za umeme na anga ni buluu yenye mawingu machache.

Katika picha hii bango jeusi limefungwa kwenye nguzo juu yake imeandikwa for safe from $40000 na jina la mradi Symphony Residence huko Lavington pia kuna namba ya simu na tovuti kwa mawasiliano.

Majengo mbalimbali yanaonekana nga'mbo ya barabara, yakiwemo nyumba za kifahari zenye paa za rangi ya udongo na kuta zilizojengwa vizuri. Kuna ua wa ukuta inaozunguka nyumba hizo na lango jekundu lililofungwa. Nyuma ya nyumba hizi, kuna jengo kubwa linaloonekana likijengwa. Limefunikwa kwa wavu wa ujenzi wa kijani. Upande wa kushoto wa barabara kuna nguzo za umeme na nyaya. Sehemu ya mbele ni barabara tupu na nyasi kando.

Jengo refu la ghorofa labda la makazi linaonekana nyuma ya uzio wa mabati na miti mirefu nyaya za umeme zinavuka angani safi ya buluu juu ya jengo kuna tanki la maji hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na jua

Katika duka kubwa kuna onyesho la mananasi, yaliyopangwa vizuri kwenye rafu ya glasi. Juu ya rafu, bango linaashiria huduma ya kukata na kufungasha mananasi bure. Nyuma, kuna sehemu ya kielektroniki yenye skrini kadhaa, zinazoonyesha bidhaa na matangazo. Nafasi inaonekana safi na imeandaliwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Mandhari inaonyesha ndani ya duka kubwa la bidhaa lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Bidhaa za chakula kama vile wali wa pastas zinaonekana kwenye ishara za juu. Rafu za rangi ya chungwa na nyeupe zimejaa paketi za sabuni. vyakula na bidhaa za usafi wa kibinafsi. Sakafu ni safi na taa zinazong'aa kutoka juu zinaangazia duka zima.

Picha inaonyesha rafu ya kijani iliyojaa mboga na matunda ndani ya duka kubwa. Kwenye rafu za juu, karoti nyingi za rangi ya chungwa, vitunguu saumu vyeupe, tangawizi na ndimu za kijani zimewekwa kwenye masanduku. Chini kuna masanduku tupu na mboga za majani zilizopangwa vizuri. Juu ya rafu kabiji nyingi za kijani zimewekwa. Eneo lote linaonekana safi na limepangwa vizuri.

Majengo ya kisasa yanaonekana yakiwa yameangaziwa kwa taa za buluu na nyekundu gizani. Jina Carrefour linaonekana kwa herufi kubwa za blue na 24/7 mega limeandikwa kwa rangi ya chungwa. Nje ya jengo kuna mimea iliyopandwa kwenye sufuria na magari yameegeshwa. Watu wawili wenye sare za usalama wanaonekana karibu na lango na ishara ya manjano inaonyesha no stopping imesimama mbele.

Hii ni safu ndefu ya rafu katika duka kubwa zikiwa zimejaa bidhaa za mikate zilizofugashwa. Mkate mweupe na wa kahawia umepangwa kwa makini na bidhaa zingine zinazofanana. Eneo linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio mzuri na inaweza kuwa katika duka la Quickmart.

Haya ni mazingira ya ndani ya duka kubwa la bidhaa, labda maduka makubwa. Nuru nyeupe safi huangazia shelves ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Ishara ya kutegemea kutoka ndani zikionyesha sehemu kama rice na bidhaa zingine za chakula. Kuna pia sehemu ya bidhaa zisizo na ufungaji zinazoonekana kama nafaka au kunde, zinazopatikana kwenye mapipa makubwa ya uwazi. Mazingira yote yanaonekana safi na yenye yamepangwa.

Duka la nyama linaonyesha sehemu ya friji iliyojaa aina mbalimbali za nyama mbichi. Nyama zimepangwa kwa ustadi ikiwemo nyama ya kusaga, vipande vya nyama na nyama iliyokatwa kwa ukubwa tofauti. Baadhi ya nyama zimefungashwa kwenye trei na zingine zimeachwa wazi. Kuna mapambo madogo ya kijani kama vile majani ya rosemary pamoja na nyama na limau chache zilizowekwa mbele ya nyama ili kuvutia wateja.

Hapa kuna duka lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa za plastiki za rangi mbalimbali zikiwemo vyombo, bakuli na vitu vingine vya nyumbani. Mteja mmoja, labda mwingine karibu na yeye anachunguza bidhaa hizo. Karibu nao kuna toroli ya ununuzi tupu ikionyesha kuwa wako katika mchakato wa ununuzi. Sakafu ni nyeupe na safi na taa zinaangazia vizuri bidhaa zote.

Huu ni mkahawa au duka la keki ambapo kuna onyesho la kioo lililo jaa keki na bidhaa zingine za kuoka, juu ya onyesho kuna bodi kubwa yenye maandishi karaneyas nyuma ya kaunta kuna vifaa vya kahawa na vitu vingine vya jikoni kwenye sakafu kuna vikapu viwili vya ununuzi vya rangi ya chungwa vinaonyesha kuwa hii inaweza kuwa sehemu ya duka kubwa.

Mwanamke akiwa amevalia shati jeupe na sketi nyeusi anatembea kando ya friji za vinywaji zilizojaza maziwa na bidhaa zingine. Njia ya duka imejazwa na rafu za vinywaji vikiwemo soda za kijani na juisi za manjano. Kuna lebo za bei zinazoonekana kwenye bidhaa. Taa zinazoangazia zinaonekana juu zikiangazia bidhaa.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu. Upande wa kushoto na kulia, vitu vya nyumbani na vyakula vimepakwa kuanzia chini hadi juu, vikiunda mstari mrefu wa bidhaa. Dari ina taa nyingi zenye umbo la mraba zilizopanga safu, zikiangazia eneo lote. Hakuna wateja wanaoonekana, ikionyesha utulivu wa ndani ya duka.

Ninaona duka kubwa la rejareja lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu ishara kubwa ya manjano inatangaza signaling offer moto moto na nembo ya foodplus juu nuru inatoka kwenye dari ikiangazia bidhaa.

Katika duka kubwa la rejareja wateja wawili wanaonekana wakitembea kwenye njia ndefu kati ya bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Mmoja wao anasukuma toroli la ununuzi . Bidhaa za kila aina kuanzia vyakula hadi vitu vingine vya nyumbani zimejaa rafu kutoka chini hadi juu. Bango jekundu na nyeupe limevuliwa kutoka dari.